Vituo vidogo vidogo vya umeme, hutumia nyaya zenye nguvu za umeme, inayowasaidia watu wengi ,kupata stima.

Vituo vidogo vidogo vya umeme, hutengenezwa kwa ubunifu mno, ili pasiweze kutokea ajali yoyote, inayohusiana na stima.

Vituo vidogo vidogo vya umeme pia huitwa vituo vya kubadili. Vituo hivi hutumia mkondo wa umeme ambao hutoa nguvu katika vifaa mbali mbali.

Kituo vidogo vidogo vya umeme kutoa moshi inayoadhiri hewa ya mwanadamu anapovuta ndiposa inategenezwa mbali na masikani ya watu.

Vituo vidogo vidogo vya umeme au vituo vya kubadili uwekwa kwa usawa mno ili visiweze kusabisha ajali za stima.

Vituo vidogo vidogo vya umeme huwa na mkondo wa umeme unaotumia nguvu zaidi ndiposa hutengenezwa kwa makini mno.

Vituo vidogo vidogo vya umeme hutengenezwa mbali na maskani ya watu kwa kuwa inatumia mashine zilizo na nguvu za umeme.

Ni vituo vidogo vya umeme katika nchi zingine pia huitwa kituo cha kubadili. Hutumika katika mkondo wa umeme. Mkondo wa umeme hutoa nguvu kwa vifaa mbalimbali lakini hauwi kamwe na umbo la kifaa unachotendesha.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi huwasaidia hata wanyamapori kama vile nyati na kadhalika kuwa na afya njema.

Mazingira yanapohifadhiwa kwa usahihi, na usimamizi wa mali halisi, pia wanyamapori wanaweza kuwa na afya njema.

Mandege wa pori pia nao hufurahia mno mazingira yanapozingatiwa na kuwafanya kuwa na afya njema.

Watoto hawa wanakula vyakula vyao kwa mikono wakiwa Wameketi chini. Wanapaswa kutumia maji safi ili wasiweze kuwa wagonjwa.

Uhifadhi ya mazingira na usimamizi ya mali halisi inachangia pakubwa , kwani watu wanaweza kupata mahali ya kufanyia zoezi .

Mazingira yanapohifadhiwa na usimamizi wa mali halisi ,mazingira yanaweza kuwa ya kupendeza, na kuwapa watu afya njema.

Mazingira yanapozingatiwa na kuhifadhiwa kwa njia inayofaa watu wanaweza kuwa na afya bora kila wakati.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi husaidia watu wengi kwenye nchi kwani watalii wanaweza pia kupitia reli na kufurahishwa na mazingira.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi ya mali halisi inapozingatiwa watu wanaweza kuwa na afya bora.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi umechangia pakubwa hata kwa wanyamapori kwani wanaweza kuwa na afya.

Mwaname anayaosha magunia na karatasi zilizotumik hapo awali ili ziweze kutumika tena. Hii ni moja ya mfumo ya kuhifadhi mazingira.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi ya mali asili huchangia pakubwa katika afya ya mwanadamu maji yanapozingatiwa na kuekwa safi.

Watu wamekusanyika ili waweze kutoa uchafu unaoingia baharini. Hii ni mojawapo ya aina ya kuhifadhi mazingira.

Uhifadhi wa mazingira na usimamazi wa mali halisi huwafanya hata watalii kuweza kuzuru nchi kutoka nchi jirani.

Uhifadhi wa mazingira na usambazaji wa mali halisi inaweza kuwasaidia pia wanyama pori kupata maji safi na vyakula vilivyo na afya.

Wanyamapori kama vile simba na kadhalika wakiwa katika mazingira yaliyohifadhiwa wanakuwa na afya.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa mali halisi huwasaidia hata wanyama pori na wale wa nyumbani kuwa na afya njema.

Upandaji wa miti na kuzuia ukataji wa miti ,kwenye misitu ni moja wapo ya kuhifadhi mazingira, na usambazaji wa mali halisi.

Mabango makubwa makubwa hutengenezwa ili ipite ardhini ndiposa usimamizi wa mali halisi iweze kuzingatiwa.

Kuzuia ukataji miti na kuhakikisha kuwa miti imepandwa kwa wingi husaidia kuhifadhi mazingira na usimamizi wa mali halisi.

Taka zikitupwa kiholela holela bila kuzingatiwa inaweza kuadhiri afya ya watu, ndiposa uhifadhi wa mazingira unapaswa kuzingatiwa.

Wanyamapori kama vile nyati, simba, ndovu na kadhalika pia hufurahia wakiwa kwenye mazingira yaliyohifadhiwa.

Watu wanashirikiana ili kutoa taka zilizomo kwenye majin ili waweze kuhifadhi mazingira na usimamizi ya mali halisi.

Gari aina ya lori, iliyo na rangi nyeupe, inabeba taka ili iweze kusafirisha mahali inayofaa, na kuzingatia uhifadhi wa mazingira.

Watu hawa wakiwa wamevalia nguo nyekundu na mwingine tafakari ya kijani kibichi wanashirikiana ili kuweza kuzingatia uhifadhi wa mazingira.

Mazingira yanapohifadhiwa na usimamizi wa mali halisi kuzingatiwa inaweza kuwa rahisi ata kwa watalii kuzuru nchi.

Miamba, vilima na milima pia husaidia katika kukuza uchumi wa nchi watalii wanapozuru na kufurahia walichoona.

Watalii wanapozuru nchi kutoka nchi jirani wanafurahia wanapoona wanyama pori wamehifadhiwa na mazingira yao pia.

Ndovu, simba, nyati, na aina zingine za wanyama pori, hufurahia mno, wakiwa kwa mazingira, yaliohifadhiwa.

Maji inapokuwa wasiwasi, watu huendea kutumia mitungi ili waweze kuendeleza kuhifadhi mazingira na usimamizi wa mali halisi.

Watu wanashirikiana ili kutoa taka ambazo ziliingia majini. Taka hizi zinaweza kuathiri wanyama wanaoishi kwenye maji.

Ndege anaweza kulalia mayai yake na kutoa vifaranga iwapo uhifadhi wa mazingira utazingatiwa na usimamizi wa mali halisi.

Mazingira yanapohifadhiwa na usimamizi ya mali halisi viumbe vyote vinavyoishi vinaweza kupata afya nzuri.

Uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu wa raslimali halisi husaidia sana nchi kwa kuwa watalii wanapokuja kutalii nchi yetu wanapendezwa na wanayma pori na mazingira yetu.

Uhifadhi wa mazingira, na usimamizi endelevu wa rasilimali asili, umechangia pakubwa katika nchi, kwa kuwa watu pia wanaweza kuvuta hewa safi, unaotokana na miti ilio kando yetu.

Watu wawili wanatoa uchafu kwenye mazingira kando ya chemichemi ya maji. Mazingira masafi ni muhimu kwa afya ya binadamu na ni muhimu kuhakikisha kuwa sehemu tunayoishi ni safi na inaruhusika katika jamii.

Magari yamepanga foleni kando ya barabara huku madereva na makondakta wakisubiri wasafiri ili waweze kuwasafirisha salama.

Magari zinazofanya kazi ya usafiri wa umma husimama katikati la jiji ili iweze kusaidia watu wote.

Watu wako katika pilka pilka za siku, huku magari za umma zimepanga foleni zikiwa zimewekwa bao, zinazoashiria zinakoenda.

Njia zimetengenezwa upande upande, ili inapotumika katika usafiri wa umma, pasiweze kutokea ajali yoyote.

Gari zimeegezwa kando ya barabara huku zikiwa zimeandikwa nambari tofauti tofauti inayoashiria watu wanako enda.

Madereva na kondakta hawana budi kufanya kazi zao huku wakiegesha vibao zenye bei ili kuwaonyesha wasafiri.

Barabara limegawanywa kwa ubunifu mno, huku nafasi ya wapita njia ikiwa imetengwa, hii inazuia ajali za barabarani.

Usafiri wa umma umesaidia watu wengi kwani sio kila mtu anaweza kuwa na gari ya kibinafsi bali wanaweza kufika wanakoenda.

Watu wakiwa Katika harakati zao za siku, afisa wa usalama nao wakifanya kazi yao barabarani ili kuhakikisha usalama wa usafiri wa umma.

Watu wako kwenye pilkapilka za siku huku magari za umma zikiwasubiri wasafiri kuwapeleka kutoka sehemu moja hadi kingine.

Alama za barabarani pia huwekwa kando ikiwa na rangi ya kuvutia mno ili madereva waweze kuviona kwa makini.

Usafiri wa umma umewasaidia wasafiri wengi kufika kazini au manyumbani zao bila wasi wasi wowote

Rangi tofautitofauti hutumika katika usafiri wa umma. Rangi hizi ni kama vile rangi ya nyekundu ambayo huonyesha simama.

Magari aina ya basi zimepakwa rangi ya kupendeza mno. Gari hizi zilizopakwa rangi zinazofana husafiri sehemu moja.

Usafiri wa mali ya umma hupatikana sehemu tofauti tofauti ili kuweza kuwafikia watu kutoka sehemu mbalimbali.

Magari ya aina ya basi, zimaepanga foleni huku vimepakwa zangi zinazopendeza mno. Afisa wa usalama naye hana budi kufanya kazi yake.

Madereva na makondukta wamevalia sare. Hawana budi kuwasafirisha watu kutumia usafiri wao wa umma.

Gari aina la van yenye rangi ya kijivu na mstari ya manjano umewekelewa kibao ili kuonyesha sehemu gari linaenda.

Magari zimepanga foleni kando ya majengo ili ziweze kufanya kazi ya usafiri wa umma huku mabao zimewekwa zikielezea kule magari zinaenda.

Magari za usafiri wa umma wawezesha watu kusafiri sehemu mbali mbali bila ya wasi wasi pamoja na mizigo yao.

Usafiri wa uma ni huduma za uchukuzi wa abiria zilizoshirikiwa kwa uma kawaida hufanya kazi kwenye njia na ratiba.

Afisa wa usalama hawana budi kufanya kazi yao . Wana hakikisha kuwa usafiri wa umma umeafikia kila mtu kwa usawa.

Magari zinazotumika katika usafiri wa umma, huegezwa bao inayoonyesha wanakoenda ili iwe rahisi kwa wasafiri.

Watu wametawanyika huku wakiwa katika harakati za pilka pilka za siku. Afisa wa usalama pia nao hawana budi kufanya kazi yao.

Magari na bodaboda zinapitia njia tofautitofauti huku zikifuata sehemu moja ili ziweze kuepukana na ajali za barabarani.

Mbao zimeegeshwa katikati ya barabara ili kuonyesha sehemu magari zinakoenda pia na bei yao tofauti tofauti.

Usafiri wa umma, umesaidia sana nchini, kwani watu wanaweza kusafiri, kutoka sehemu moja ,hadi nyingine, bila wasiwasi.

Magari zinazotumika, katika usafiri wa umma, huwa inapakwa rangi yanayopendeza, ili iweze kumpendeza msafiri.

Usafiri wa umma hupatikana sanasana kando za barabara ili watu wengi waweze kuafikia usafiri huo.

Rangi nyekundu kumanisha simama katika usafiri wa umma. Ile ya manjano kumanisha kuwa tayari nayo ya kijani kibichi kumanisha unaweza kuenda.

Msafiri na kondakta wanajadiliana huku akimwelezea kule gari linakoenda na bei ambayo anapaswa kulipia njiani.

Watu kutoka sehemu mbalimbali, wamesimama kando ya barabara huku wakingojea magari za usafiri wa umma ili iwapeleke wanapokwenda.

Usafiri wa umma umesaidia nchi kwa ujumla kwa kuwezesha usafiri wa watu wengi, kupunguza msongamano wa magari na kuchochea ukujuani wa uchumi nchini.

Usafiri wa umma umesaidia watu kwa njia nyingi. Kwa mfano, ikiwa unasafiri mbali zaidi huenda ikafaa kutumia usafiri wa umma ili kufika mahali uendako kwa saa unaofaa.

Usambazaji wa maji hutumia mabomba makubwa makubwa, yanayoweza kupitisha maji katika sehemu nyingi nchini.

Usamabazaji wa maji na usimamizi wa taka unawasaidia watu wengi kwa kuwa wanaweza kupata afya njema bila wasi wasi.

Mabango makubwa na madogo hutumika ili kusambaza maji kutoka sehemu moja hadi nyingine ili iweze kusaidia watu.

Usamabazaji wa maji na usimamizi wa taka unapozingatiwa kwa usahihi inaweza kusaidia watu kupata afya bora.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka huwasaidia watu wengi kuweza kuhifadhi mazingira yao na kuwa katika hali safi.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka ukiweza kuzingatiwa vizuri, watu wanaweza kupata afya bora bila ya kuwa wagonjwa.

Usambazaji wa maji, na usimamizi wa taka, inapozingatia kwa maanani, watu wanaweza kupata afya bora, bila kugonjeka.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka, unapaswa kuzingatiwa mno ili watu wanaoishi kwenye majengo makubwa wasiweze kuadhirika.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka umechangia pakubwa kwani eneo zote zinaweza kuwa safi na watu kuwa na afya.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka usipozingatiwa watu wanaweza kuathirika kiafya na kuwa na magonjwa tofauti.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka huwawezesha watu wengi nchini kupata maji safi na kuwa na afya bora.

Gari la taka, linabeba taka ,kutoka sehemu moja ,hadi nyingine, ili mazingira, yaweze kuhifadhiwa, katika sehemu zote.

Usambazaji wa maji na usimamizi wa taka hutumika katika sehemu mbalimbali kama vile hospitalini, mashuleni na kadhalika.

Uboreshaji wa usambazaji wa maji na usimamizi wa taka nchini umesaidia kuhimarisha afya ya umma, kulinda mazingira na kukuza maendeleo ya kiuchumi. Huduma hizi zinapunguza magonjwa yanayosababisha na maji chafu.